Hii ni chupa ya chanjo ya MMR inayokinga magonjwa dhidi ya surua, mabusha na rubela. Inatambuliwa kama chanjo ya virus live ikiwa na milimita ishirini ya chanjo. Lebo ni pamoja na RXO ikionyesha kuwa ni dawa iliyoagizwa na daktari.